Watu tisa wenye jinsia ya kiume na kike wamechutama kupanda mti mmoja, ili kutunza mazingira na kupata hewa safi na kuzuia mmomonyoko wa udongo.